Rafu imejaa chupa za dawa zenye maandishi na picha mbalimbali ndani ya duka kubwa, huku muuzaji akiwa makini akiangalia chupa moja kwa ajili ya kutoa ushauri au huduma bora kwa wateja wanaotafuta tiba za mifugo na wanyama.

Chupa za dawa zimesimama kwenye mpangilio kwenye meza, zikiwa na picha na maandishi mbalimbali, yanayo elezea jina la dawa na jinsi ya kutumia. Zikionyesha aina mbalimbali za dawa zinazotumika kutibu na kulinda afya ya wanyama na mifugo.

Chupa ya dawa imewekwa pembeni ya kasha lenye maandishi na picha zinazoelezea matumizi na tahadhari. Bidhaa hii ni muhimu katika kutunza afya ya wanyama, na mimea shambani kwa usalama na ufanisi mkubwa.

Chupa ya dawa pamoja na kasha lake likiwa pembeni, vyote vikiwa na maandishi yanayoelezea aina ya dawa na matumizi yake, na picha ya mbwa. Ikionesha utambuzi wa dawa husika kwa ajili ya tiba na afya ya wanyama hao wanaofugwa nyumbani.

Kasha la dawa limewekwa kwa utaratibu likiwa na maandishi na picha za wanyama mbalimbali, ikionyesha aina ya dawa zinazotumika katika tiba na afya ya mifugo haswa wanaofuga majumbani.

Chupa ya dawa na kasha lake, vimewekwa pamoja mezani, kila kimoja kikiwa kimechorwa picha ya mbwa na paka, huku maandishi yakieleza matumizi ya dawa hiyo kwa wanyama hao, hali inayoashiria kuwa bidhaa hiyo imetengenezwa kwa uangalifu kwa ajili ya huduma za mifugo ya nyumbani.

Chupa imefungwa vizuri ikiwa na dawa maalumu kwa ajili ya matumizi ya mifugo au mimea, huku ikiwa na maandishi na picha zinazoelezea matumizi kipimo na tahadhari hatua inayosaidia kuhakikisha usalama na ufanisi katika shughuli za kilimo na ufugaji.

Rafu imeoangwa kwa mpangilio ikiwa imejaa chupa za dawa zenye maandishi na picha za wanyama, kila chupa ikiwa na rangi tofauti, ikionesha matumizi yake maalumu kwa afya ya mifugo wanaofugwa majumbani.

Mwanaume amesimama ndani ya duka kubwa la dawa za wanyama na kilimo akizunguka rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinazohusiana na afya na lishe ya mifugo akiangalia kwa makini dawa bora zitakazosaidia kuboresha hali ya ufugaji na uzalishaji wa mazao.

Jengo kubwa limewekwa bango linaloonyesha kuuza bidhaa mbalimbali za kilimo na dawa za wanyama, likiwa ni sehemu muhimu kwa wakulima na wafugaji kupata vifaa na huduma za kuboresha uzalishaji na afya ya mazao na mifugo.

Chupa ya dawa imewekwa kando ya kasha lake lenye picha ya ng'ombe na maandishi yanayoelezea matumizi yake, ikiashiria dawa hii ni maalumu kwa mifugo na hutumika kuboresha afya na uzalishaji wa wanyama katika kilimo cha mifugo.

Mifuko mikubwa imejazwa bidhaa mbalimbali za kilimo na dawa za wanyama, ikiwa imeandikwa kwa mpangilio mzuri ili kuwasaidia wakulima na wafugaji kupata mahitaji yao kwa urahisi na kuhakikisha afya bora ya mazao na mifugo.

Ndani ya chumba maalumu kilichojaa mwanga wa kutosha, kuna mifuko mikubwa yenye maandishi na picha za wanyama, ikiwa imepangwa kwa utaratibu. Watu wawili wameshika baadhi ya mifuko hiyo wakisoma kwa umakini maelezo yaliyopo, wakionekana wakichagua bidhaa kwa ajili ya mifugo na kilimo.

Mfuko wa plastiki wenye picha na maandishi, unaonyesha bidhaa maalumu zinazohusiana na huduma za mifugo na kilimo, maandishi na picha kwenye mfuko zinaelezea umuhimu kuhusu matumizi ya bidhaa hiyo, kama vile: dawa, chakula cha mifugo au virutubisho.

Rafu kubwa imepangwa vizuri ikiwa imejaa chupa nyingi za dawa za wanyama, kila mmoja ikiwa na picha ya mnyama na maandishi yanayoeleza matumizi yake huku mazingira yakionyesha mpangilio wa kitaalamu wa duka la mifugo.

Kasha la dawa limewekwa sehemu maalumu likiwa na maandishi yanayoelezea matumizi pamoja na picha ya mnyama, likionyesha kuwa ni dawa maalumu inayotumika kwa tiba ya mifugo wanaofuga majumbani.

Mkulima yupo shambani akikata na kukusanya mikungu ya ndizi zilizokomaa, hatua inayodhihirisha umuhimu wa zao hili kama chanzo cha kipato na chakula katika kilimo cha biashara chenye tija.

Nyanya zenye rangi angavu zilizoiva zimewekwa kwa uangalifu ndani ya vyombo vya plastiki, zikionesha uzalishaji mzuri wa zao hili la biashara linalotoa chakula bora na fursa za kiuchumi kwa wakulima.

Wakulima wanaendelea kumenya mahindi yaliyokauka baada ya kuvuna kutoka shambani, zoezi hili ni hatua muhimu katika mchakato wa kuandaa mazao kwa ajili ya kuhifadhi au kuuza ikionyesha juhudi za wakulima katika kuongeza thamani ya mazao hayo na kuchangia katika uchumi wa kilimo.

Gari kubwa la kisasa linaendelea kuvuna mahindi ikiwa ni hatua muhimu ya mazao ya biashara

Karoti zilizovunwa shambani zimekusanywa kwa makini zikihifadhiwa kwa mpangilio mzuri kuonyesha mafanikio ya mavuno katika kilimo cha biashara ambacho kinaongeza kipato kwa nchi na kwa familia.

Wakulima wameketi shambani wakichambua karanga walizovuna, huku wengine wakiziweka kwenye vyombo tayari kwa hatua ya usindikaji na kuuza sokoni, wakionyesha juhudi katika uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mkulima amesimama katikati ya shamba kubwa la kahawa, akivuna mazao hayo yaliyoiva kwa uangalifu, ili kuhifadhi ubora na kuziandaa kwa masoko au usindikaji zaidi.

Mkulima anaweka kwa uangalifu nyanya zilizovunwa na kuiva, akizipanga kwa mpangilio mzuri ndani ya vyombo vya plastiki, hatua inayosaidia kuhifadhi ubora wa mazao, kabla ya kusafirishwa sokoni au kufanyiwa usindikaji zaidi.

Wakulima wakifunga viazi kwa umakini kwenye magunia makubwa yakiwa tayari yameandaliwa kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji sokoni, hatua muhimu kwa biashara ya mazao.

Wakulima wakiweka mahindi mabichi kwenye magunia kwa ajili ya kuhifadhi na kusafirisha, mazao haya ni sehemu muhimu ya biashara, yakilenga masoko ya ndani na nje na hivyo kuchangia kuongeza kipato cha wakulima pamoja na kukuza uchumi wa maeneo wanayolima.

Mahindi yaliyokauka yametundikwa kwa mpangilio mzuri wakulima wakimenya kwa uangalifu ili kuondoa magugu au maganda yasiyohitajika. Shughuli hii ni sehemu muhimu ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kuhifadhi au kuuzwa, ikilenga kuongeza thamani na ubora wa mahindi katika soko la biashara.

Viazo vikiwa vinavunwa kwa bidii shambani vikikusanywa kwa makini ili kuhifadhi ubora na kuandaliwa kwa ajili ya matumizi au kuuzwa sokoni. Kazi ya kuvuna viazi shambani inaendelea kwa uangalifu mkubwa ili kuepuka kuharibu mazao, huku wakulima wakitumia mbinu bora za kuhifadhi na kusafirisha ili kuhakikisha ubora unadumu.

Mapapai yaliyoiva yameanguka chini, baada ya kuvunwa kutoka kwenye mti. Mazao haya ni sehemu muhimu ya biashara, yanayotumika kwa chakula na kuuzwa sokoni, hivyo huchangia mapato ya wakulima na kuinua maisha ya familia, pamoja na jamii inayoizunguka.

Mkulima akiwa shambani, akivuna nyanya zilzoiva vizuri, na kuziweka kwa uangalifu ndani ya chombo alichoshika mkononi. Mazao haya ya kibiashara yanaonyesha jitihada za kilimo cha bustani ambacho hutoa mazao yenye thamani sokoni, na kuongeza kipato kwa wakulima wadogo.

Mazao ya nyanya yameiva kwa wingi na rangi angavu, yakionyesha mafanikio makubwa ya wakulima katika uzalishaji wa zao hili la biashara, ambalo lina mchango mkubwa katika masoko na uchumi wa familia.

Wakulima wakiwa kwenye eneo la mashambani, wakiendelea kwa bidii kuchambua na kukusanya kahawa, kazi hii wakiifanya kwa uangalifu, kuandaa zao hilo muhimu kwa hatua za usindikaji kabla ya kuuzwa ndani na nje ya nchi kwa faida ya kiuchumi.

Wakulima wanakusanya viazi walivyovuna shambani kwa bidii wakiweka mazao hayo ndani ya vyombo vya plastiki, kwa usafi na mpangilio mzuri ili kulenga kuhifadhi ubora kabla ya kuuza au kusafirisha.

Mwanaume amebeba pilipili zenye rangi tofauti, zinazoakisi uzuri na ubora wa mazao, akionyesha bidii ya mkulima katika kuvuna zao hili la biashara, linalochangia kukuza uchumi wa familia na jamii kwa ujumla.

Mkulima amesimama shambani katika eneo kubwa lililopandwa nyanya zilizokomaa, akiwa anaangalia kwa makini maendeleo ya mazao yake, ishara ya uzalishaji wa mazao ya biashara kwa lengo la kupata kipato kikubwa.

Viazi vimekusanywa kwa uangalifu na kufungwa ndani ya magunia makubwa yakiwa tayari kwa kusafirishwa au kuhifadhiwa baada ya kuvunwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mapapai mabichi yakiwa yameshikana vizuri kwenye mashina yake yameota kwa wingi shambani, lenye udongo wenye rutuba, huku majani ya miti hiyo yakiwa na rangi ya kijani kibichi yakionyesha afya njema ya mazao hayo yanayoendelea kukua.

Shamba kubwa lililopandwa nyanya zilizokomaa, zikiwa na rangi ya kijani ngavu, zimesambaa vizuri katika mistari ya kupendeza; ishara ya mavuno mengi na mafanikio ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Migomba mikubwa iliyojaa matunda ya ndizi imeenea shambani kwa mpangilio mzuri, ikionesha mafanikio ya kilimo cha biashara kinacholenga uzalishaji mkubwa wa mazao kwa masoko na biashara ya viwanda.

Eneo pana limejaa miti ya mipapai yenye matunda mabichi yaliyoning'inia kwa wingi, hali inayoonyesha maandalizi ya mavuno ya baadae, na kuashiria kuwa zao hili lina thamani kubwa, katika biashara, kutokana na soko lake la ndani na nje ya nchi.

Wakulima wakiendelea kukusanya mahindi mabichi kwa umakini, wakiyapakia kwenye mfuko kwa mpangilio mzuri, hatua muhimu inayowawezesha kuhifadhi mazao kwa usalama, kabla ya kusafirisha au kuuza sokoni.

Mkulima yupo shambani akiwa amesimama kimya kimya akiangalia kwa makini mazao ya miche yenye majani mabichi, akitathimini ukuaji mzuri wa zao lake la biashara tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa.

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa la nyanya zilizoiva, akiwa amebeba chombo cha plastiki mkononi tayari kwa ajili ya kuweka nyanya zilizoiva; ili kuzuia kuoza na kuhifadhi ubora wa mazao hayo kwa ajili ya soko.

Migomba mirefu yenye majani mabichi, imesimama kwa wingi shambani. Kila mmoja ukiwa na minyonyo ya ndizi zilizokomaa, zikionyesha hali bora ya uzalishaji wa mazao ya biashara. Huku ardhi ikionekana kulimwa vizuri na mazingira kuwa na rutuba inayofaa kwa kilimo.

Mkulima akiwa shambani anakusanya mapapai yaliyoiva vizuri, kutoka kwenye miti huku mazao hayo ya biashara yakionekana kuwa na afya nzuri, na tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa sokoni kwa ajili ya kipato.

Mwanamke ameketi kwenye kiti mkononi ameshikilia fungu la nyanya zilizoiva, huku nyingine zikiwa zimepangwa kwenye vikapu tayari kwa ajili ya kuuzwa ili kuweza kupata kipato.

Shamba kubwa la migomba lililojaa ndizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuonyesha ustawi wa zao hili lenye thamani kiuchumi, migomba hiyo hutoa ndizi kwa wingi ambazo huuzwa Katika masoko ya ndani na nje, hivyo kuwa chanzo cha kipato kwa wakulima.

Matalu yaliyotengenezwa yamejaa mboga mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa uangalifu na kuonyesha mazao tofauti yanayopandwa kwa wingi, tayari kwa usambazaji au matumizi.

Mwanamke amesimama shambani akiwa ameshika beseni kubwa akikusanya kahawa kutoka kwenye miti iliyojaa matunda, akiziweka ndani kwa uangalifu, kama sehemu ya shughuli za uvunaji, tayari kwa ajili ya kwenda kuuza.

Miche michanga imepandwa kwenye mifuko midogo ya plastiki, iliyopangwa kwa uangalifu katika kifaa maalumu, wakulima wakiwa bize kuiangalia na kuipalia, ili kuhakikisha inastawi vizuri kwa ajili ya kupandikizwa kwenye mashamba makubwa.

Nyanya zimewekwa kwa utaratibu mzuri ndani ya vyombo vya plastiki, wakulima wakivipanga kwa makini ili kuviweka tayari kwa mauzo au usafirishaji, hatua muhimu katika kuhifadhi ubora wa mazao hayo.

Migomba ya ndizi imepangwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha hatua nzuri ya mazao haya

Miche midogo imesimama shambani kwa mpangilio mzuri ikionyesha hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mimea, iliyopandwa kwa ajili ya uzalishaji wa mazao na kukuza kilimo cha biashara ya mbogamboga na mazao mbalimbali yanayopandwa katika shamba hilo.

Miche midogo yenye majani mabichi, imeanza kukua kwa nguvu shambani, ikionyesha mafanikio makubwa ya kilimo na utunzaji mzuri wa wakulima, wa maeneo hayo, maalumu kwa ajili ya kukuzia miche.

Wakulima wameketi pamoja shambani wakitazama kwa makini nyanya nyaya zilizostawi vyema, zikiwa zimejaa rangi ya kijani na zenye afya, wakifurahia mazao yao Kabla ya kuvuna na kwenda kuuza.

Miti imepandwa ndani ya hema lililojaa mashine mbalimbali za kisasa zikisaidia katika shughuli za kilimo kwa usahihi na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Hema hilo lina vifaa vya kisasa vya kilimo ambavyo vinasaidia kuhimili hali ya hewa na kuhakikisha miche inapokea maji na virutubisho kwa usawa.

Shamba kubwa la kisasa limejaa miti ya nyanya zilizokomaa na kuiiva, likisaidiwa na mashine mbalimbali za kilimo. Zinazozarahisisha kazi ya kupanda, kumwagilia na kuvuna kwa ufanisi mkubwa. Ivyo kuchochea uzalishaji wa mazao bora kwaajili ya biashara au chakula.

Jembe kubwa la kisasa la kulimia likifanya kazi shambani. Likivunja na kugeuza udongo kwa ufanisi mkubwa, likisaidia kuandaa ardhi kwaajili ya upandaji wa mazao kwa tija na haraka.

Jembe na mkono limeachwa shambani, likiwa tayari kutumika katika shughuli ya kulima na kupanda mimea. Kifaa hiki kinasaidia kuboresha kazi za mkulima kwa njia rahisi na yenye tija kubwa katika uzalishaji wa mazao.

Mkulima ameshikilia jembe la mkono lililotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, yenye uwezo wa kurahisisha kazi shambani, kwa kuongeza kasi na kupunguza uchovu, hatua inayosaidia kuboresha uzalishaji na kuendana na mabadiliko ya kilimo bora.

Trekta kubwa la kisasa limesimama shambani likiwa limekamilisha kazi ya kuandaa ardhi kwa mpangilio mzuri, likiashiria hatua muhimu katika maandalizi ya kilimo kwa kutumia mashine za kisasa.

Katika chumba maalumu kilicho tengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, miche imepandwa kwa mpangilio maalumu huku mashine mbalimbali zikiwa zimesimikwa kusaidia katika utunzaji, umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji wa mimea kwa ufanisi.

Miche ya kijani imepandwa kwa uangalifu na kwa mpangilio kwenye kifaa maalumu kinachotumia mashine za kisasa, zikisaidia kukuza mimea kwa ufanisi mkubwa na kuhakikisha mchakato wa kilimo cha mazao ya biashara.

Matrekta makubwa ya kisasa yakiwa kazini katika shamba pana yakivuta vifaa vya kulimia, huku yakitengeneza mistari ya udongo kwa usahihi na kwa kasi, yakionesha matumizi ya tekinolojia ya kisasa katika kuongeza ufanisi wa kilimo.

Trekta kubwa la kisasa likiwa kazini shambani, likilima kwa kasi na ufanisi mkubwa kwenye udongo uliotayarishwa, likisaidia kurahisisha shughuli za kilimo kwa kutumia teknolojia ya kisasa inayosaidia kuongeza uzalishaji.

Ndani ya chumba cha kisasa, rafu maalumu zimepangwa vizuri zikiwa zimepandwa miche mingi ya kijani. Huku mashine mbalimbali za kisasa, zikiwa zimefungwa juu kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea, kwa teknolojia ya hali ya juu.

Trekta kubwa la kisasa likiwa kazini shambani, likilima kwa ufanisi kwenye ardhi pana yenye mimea michache, huku likiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika shuguli za kilimo.

Trekta kubwa la kisasa, linaendesha kazi ya kulima shamba kubwa kwa ufanisi, likivuta mashine maalumu ya kulima ardhini, huku mkulima akifuatilia na kuendesha shughuli za kilimo kwa usahihi.

Bwawa kubwa limechimbwa kwa ustadi katika eneo la tambarare hatua maalumu ya kufuga samaki kwa njia ya kitaalamu

Beseni kubwa la kisasa limetengenezwa kwa uimara na muundo maalumu wa kuhifadhia maji na kuruhusu ukuaji wa samaki katika mazingira yaliyo salama na yanayodhibitiwa. Muundo huu hurahisisha uzalishaji na usafirirshaji na uchunguzi wa afya ya samaki, hivyo kuongeza tija kwa ufujagi na kuhakikisha upatikanaji bora na kipato kwa jamii.

Samaki wa mapambo wanaonekana kwa rangi mbalimbali na maumbo tofauti wamewekwa katika banda maalumu wakiongeza uzuri wa mazingira na kufurahia uangalizi wa wafugaji ili kuhakikisha ukuaji mzuri na afya bora.

Samaki wa rangi nzuri na maumbo mazuri wanaonekana katika bwawa la ufugaji, aina hizi za samaki wa urembo huzalishwa kwa makusudi ili kukuza kama wanyama wa kufugwa nyumbani au kwa shughuli za biashara, huku wakihudumia soko la thamani za maji na wapenzi wa ufugaji wa samaki wa mapambo.

Bwawa dogo lililojengwa kwa uangalifu kwa ajili ya ufugaji wa samaki likitoa mazingira bora ya maji safi na salama, yanayomfaa samaki kukuwa vizuri na kuzaa kwa tija hivyo kuongeza wingi wa samaki.

Bwawa zuri lililojaa samaki wenye rangi na urembo tofauti wakizungukwa na maji safi na mazingira tulivu yanayowahifadhi vizuri, bwawa hilo ni muhimu kwa ajili ya kufuga samaki wanaotumiwa kama mapambo.

Samaki wa mapambo wanaonekana wakiogelea kwa amani kwenye bwawa lenye maji safi na lenye mimea ya maji. Rangi zao ang'avu na miundo tofauti huifanya sehemu hii kuwa ya kuvutia na yenye uzuri wa asili.

Mazao mbalimbali yamejazwa kwenye magunia makubwa, na kupangwa kwa utaratibu, yakisubiri kusafirishwa au kuhifadhiwa, kwa matumizi ya baadaye. Hali inayoonyesha hatua mbalimbali ya uhifadhi bora wa chakula, kwa ajili ya lishe na biashara.

Bwawa dogo la maji limetanda na majani ya kijani juu yake huku, likizungukwa na miti ya asili pembezoni na majani, likionyesha uhusiano wa karibu kati ya maji, mimea na mazingira ya kijani yanayochangia uhifadhi wa misitu.

Mkulima akiwa ameinama shambani akitazama kwa makini miche ya miti, aliyoipanda katika eneo maalumu akifuatilia ukuaji wake na akihakikisha inakua kwa afya ili kusaisia uhifadhi wa mazingira na ustawi wa ardhi.

Wakulima wakiwa katikati ya shamba kubwa wakimwagilia kwa makini miche ya miti, iliyopandwa kwa mpangilio mzuri wakitumia maji kwa usahihi ili kuhakikisha mime inakua kwa afya na kustawisha uoto wa misitu endelevu.

Watu kadhaa wamechangia katika upandaji wa miche ya miti, katika eneo la misitu. Wakilenga kurejesha uoto wa asili na kuimarisha mazingira, shughuli hii inaendana na juhudi za kuhifadhi mazingira, kuzuia mmomonyoko wa udongo na kuhakikisha usawa wa hali ya hewa kwa vizazi vijavyo.

Kikundi cha watu wamekusanyika shambani, wakitazama kwa umakini miche ya miti iliyopandwa kwa mpangilio, wakijadili hali ya ukauaji wake na hatua za kuhifadhi mazingira, huku wakionyesha umuhimu wa kuhifadhi misitu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.

Wakulima wamesimama shambani wakitazama kwa makini na kunyeshea miche ya miti walioipanda wakihakikisha inakuwa vizuri na kuendelea kuimarisha mazingira kwa kuhifadhi misitu na kuzuia mmomonyoko wa ardhi.

Mabomba yaliyopangwa kwa umakini yatumiwa kusambaza maji yenye virutubisho kwa miche ya kijani inayokomaa katika mazingira yaliyodhibitiwa, mfumo huu unahakikisha mimea inapata unyevu na lishe stahiki hivyo kuongeza tija, kuokoa maji na kulinda mazingira kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha haidroponi.

Miche ya kijani imepandwa ndani ya mabomba yenye mashimo maalumu. Mabomba hayo yamepangiliwa kwa umaridadi katika mfumo wa kisasa usiotumia udongo, huku mimea ikistawi vizuri kwa msaada wa virutubisho vya kumiminika.

Kifaa maalumu cha plastiki kimeunganishwa na mirija midogo ya maji, inayopitisha virutubisho kwa miche kikitumika katika mazingira yaliyodhibitiwa kuhakikisha ustawi wa mimea bila kutumia udongo.

Miti wenye majani ya kijani imesimama kwa mpangilio ndani ya kifaa maalumu, kinachotumika katika mfumo wa kilimo kisichotumia udongo; ambapo mimea hupatiwa maji na virutubisho moja kwa moja ili kukuza ukuaji bora bila kutumia udongo.

Miche yenye majani mabichi ya kijani, imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo, ndani ya mabomba maalumu yanayounganishwa na vifaa vya kudhibiti virutubisho na maji.

Katika chombo cha plastiki kuna miti ya kijani inayomea vizuri kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo, bomba la maji limeunganishwa kwa usahihi; ili kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha hivyo kukuza mazao kwa haraka, na kwa njia ya kisasa inayolinda mazingira na kuongeza tija kwa mkulima.

Miche imepandikizwa ndani ya mabomba yaliyotandazwa kwa pangilio maalumu, ambapo maji yenye virutubisho hupita na kuilisha mimea moja kwa moja bila kutumia udongo, mbinu hii ya kisasa huongeza uzalishaji kwa nafasi ndogo.

Miche ya kijani imetandazwa kwa mpangilio maalumu ndani ya mabomba meupe, yaliyopitishwa kwa usahihi juu ya miundombinu ya plastiki yakionyesha mfumo wa kisasa wa kulima bila kutumia udongo bali virutubisho vya maji.

Miche ya kijani imepandwa ndani ya chombo maalumu kinachotumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, ambapo mimea hupatiwa maji na virutubisho kwa njia ya moja kwa moja bila kutumia udongo, hivyo kusaidia mimea kukua kwa usahihi.

Miche yenye majani mabichi yamewekwa ndani ya maji

Mabomba yanayotumika kupeleka maji yenye virutubisho kwa miche yenye kijani, iliyopandwa kwa mbinu ya kisasa ya kilimo cha haidroponi. Mfumo huu hutoa unyevu unaohitajika kwa mimea kwa usahihi, ukisaidia ukuaji mzuri, kuongeza tija, na kuhifadhi rasilimali za maji kwa njia endelevu.

Miche ya kijani imepandwa kwa ustadi ndani ya mabomba meupe yenye mashine maalumu ikiwa juu ya rafu zilizo andaliwa kitaalamu, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelezwa kwa njia ya kisasa bila kutumia udongo.

Ndani ya hema kubwa miche ya kijani imepangwa kwa mpangilio mzuri, ikionyesha hali ya ukuaji mzuri chini ya uangalizi wa kisasa mbinu hii ya kilimo cha kitaalamu hutumiwa kuongeza uzalishaji kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu.

Miti yenye majani ya kijamii imesimama kwa mpangilio ndani ya ima kubwa maalum ambapo mazingira yanadhibitiwa kwa uangalifu ili kusaidia ukuaji wa afya na uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa cha viwanda

Kabichi imekua kwa afya na nguvu shambani ikionyesha mafanikio ya kilimo cha kisasa cha viwanda, kinachotumia mbinu bora za mkulima na kuhudumia mazao, ili kupata mavuno mengi na bora kwa ajili ya soko la ndani na nje.

Mkulima amesimama shambani akitazama kwa makiniazao ya nyanya yaliokomaa vizuri kwenye mistari iliyopandwa kwa mpangilio. Yakionyesha matokeo ya matumizi ya mbolea na teknolojia ya kisasa katika kilimo chenye tija.

Hema kubwa limejengwa maalumu kwa ajili ya kilimo cha kitaalamu, ndani yake mimea imepandwa kwa mpangilio sahihi ikionyesha matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa katika uzalishaji mkubwa wa mazao.

Shamba kubwa limesheheni kabichi zilizostawi vizuri kwa mstari na mpagilio, ardhi imelimwa kwa ufanisi na nafasi kati ya mimea inayoonyesha matumizi ya teknelojia ya kisasa na mbinu bora za kilimo, mandhari ina akisi uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko.

Miti ya kabichi imepangwa kwa mpangilio mzuri shambani ikikua kwa afya katika mazingira yaliyozibitiwa kwa kutumia mbinu za kisasa za viwandani, ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Vifaranga wengi wakiwa ndani ya eneo maalumu lililozungushiwa uzio, wanakula chakula kilichomwagwa chini huku wengine wakitembea kwenye sakafu safi iliyoandaliwa kwa ajili ya malezi yao bora

Vifaranga wengi wamekusanyika ndani ya chumba maalumu chenye mazingira yaliyodhibitiwa, vikipata lishe na unyevu unaohitajika kwa ukuaji wa afya bora katika mfumo wa kilimo cha viwandani.

Ng'ombe wengi wamekusanyika ndani ya banda kubwa wakila chakula kwa utulivu, hali inayodhihirisha mfumo wa kilimo cha viwandani unaolenga kuboresha lishe na uzalishaji wa mifugo kwa tija kwa ajili ya biashara.

Nyanya zimeiva vizuri shambani lenye mfumo wa kilimo cha viwandani, zikionyesha ubora wa mazao kutokana na utunzaji wa kisasa, unaolenga kuongeza tija na kupunguza upotevu wa mazao hayo, yanayotumika kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Banda kubwa la kisasa lenye ghorofa limejengwa kwa ustadi wa hali ya juu likiwa na nafasi nyingi za kuku wa kisasa waliopangwa kwa utaratibu, huku vifaa vya kulishia na kunyweshea vikiwa vimeunganishwa kwa mfumo wa kisasa unaowawezesha wafugaji wa kiwango kikubwa kwa ufanisi.

Hema kubwa limejaa miche mingi ya kijani ambayo imestawi vizuri, ikionyesha ustawi wa kilimo cha kisasa na mbinu za kisayansi zinazotumika katika kilimo cha viwanda, kwa ajili ya kuzalisha mazao bora na yenye tija.

Mimea imepandwa ndani ya hema kubwa ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaowezesha ukuaji wa haraka na mazao bora. Wakulima wanadumisha mazingira safi na kuzuia magonjwa ili kuhakikisha uzalishaji wa mazao unaoendelea kwa ufanisi mkubwa.

Shamba kubwa limeandaliwa kwa ustadi na kusambazwa mabomba yaliyotobolewa; yakipitia kati ya mistari ya udongo tayari kwa upandaji, huku mfumo huo ukionyesha maandalizi bora ya kumwagilia mimea kwa njia ya kisasa.

Bomba kubwa limechimbwa mashimo madogo madogo ambayo hurusu maji kupita kwa usawa likisambaza unyevu shambani, lilioandaliwa kwa mpangilio maalumu ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Miche ya majani mabichi imepandwa kwa mstari ulioandaliwa kwa umakini, huku mifereji ya maji ikipitisha maji katikati ya kila mstari kwa usahihi, kuhakikisha mimea inapata unyevu unaohiitajika kwa ukuaji bora

Ndani ya shamba kubwa kuna miti ya majani yenye afya ikichangia ukuaji mzuri wa mazao, mipira ya kumwagilia imewekwa kwa mpangilio mzuri, ikitoa maji kwa njia moja kwa moja na kutengemewa hivyo kuhakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora na kuongeza tija katika kilimo.

Miche yenye majani mabichi imepandwa kwa mpangilio maalumu shambani, huku mipira ya maji ikisambaza unyevu kwa usahihi, kuhakikisha mimea inapata maji yanayohitajika kwa ukuaji mzuri wa mavuno bora.

Mipira ya maji imewekwa kwa mpangilio maalumu katika kila mstari wa mimea shambani, ikiwa imeunganishwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, unaolenga kuhakikisha mimea yote inapokea maji kwa kiwango kinachostahili kwa ufanisi mkubwa.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio maalumu, ambapo mifereji ya maji inatengenezwa kwa ustadi ili kusambaza maji kwa usawa kuhakikisha mimea hupata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora wa mavuno yenye tija.

Miti ya kijani imemea kwa mpangilio mzuri ndani ya shamba lililotandazwa mipira ya plastiki ya umwagiliaji, ambapo kila mti unapata maji ya kutosha kupitia mfumo wa umwagiliaji uliowekwa kitaalamu, kuhakikisha ukuaji wa mimea kwa ufanisi bila kupoteza maji.

Miche inapokea maji kwa wingi kutoka kwenye mpira mkubwa wenye matundu unaosambaza unyevu kwa usahihi ili, kuhakikisha kila mmea unapata maji yanayohitajika kwa ukuaji mzuri na mavuno bora.

Miche yenye rangi ya kijani imetandazwa kwa mpangilio mzuri shambani, huku mabomba ya maji yakiwa yamelazwa ardhini kwa ajili ya kusambaza unyevu, jambo linaloimarisha ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutegemea mvua.

Mipira ya maji iliyowekwa kwa mpangilio makini shambani, ikitoa mfumo bora wa umwagiliaji unaosaidia kuhakikisha miti inapata maji kwa usawa na kwa wakati unaofaa kwa ukuzaji mzuri wa mazao.

Miche yenye maua na majani mabichi, imepandwa kwa mpangilio wa kisasa, ikipatiwa maji kwa njia ya mifereji, iliyopandwa kwa ufanisi. Ili kuhakikisha unyevu unaosababisha ukuaji wa afya na uzuri wa mimea.

Shamba kubwa limeandaliwa kwa umakini na mabomba ya plastiki yamelazwa ardhini kwa mpangilio mzuri, ili kusambaza maji kwa mimea yote kwa wakati na kwa kiwango kinachofaa. Jambo linalosaidia kilimo kuendelea hata kipindi cha ukame.

Miche ya kijani imestawi vizuri katika shamba lililopangwa kwa ustadi, huku mipira maalumu ya umwagiliaji ikiwa imesimama kwa wima, ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hiyo. Jambo linalosaidia kuokoa maji na kuongeza tija ya uzalishaji.

Miti ya kijani iiyokomaa na kutoa mazao imepandwa kwa mpangilio maalumu, huku mipira ya maji ikipita chini ya udongo ikisambaza unyevu kwa kila mmea, kwa ajili ya umwagiliaji wa kisasa inayohifadhi maji na kuongeza tija ya uzalishaji.

Barabara ya lami inapita katikati ya mandhari ya kuvutia yenye milima ya asili, miti mirefu iliyochanua vizuri, majani ya kijani kibichi yanayoonyesha uhai wa mazingira na anga safi linaloongeza uzuri wa eneo hilo.

Mandhari ya asili yenye miti mirefu iliyotapakaa, na nyasi za kijani zilizotandazwa ardhini kwa upana. Huku anga likiwa safi, yakionyeshe uzuri wa mazingira ya kijani, kwa utulivu wa maeneo ya mbali na mji.

Eneo la milima limefunikwa na mimea ya asili inayostawi kwa wingi. Miti mirefu imesimama kwa utulivu chini ya anga pana. Hali inayovutia na kunyesha uzuri wa mandhari ya kiasili yenye utulivu na uoto wa kijani.

Majani yamekauka na kubadilika rangi chini ya anga linalingana yakitanda kwenye mteremko wa mlima

Jiwe kubwa limejishikiza katikati ya mazingira ya asili likizungukwa na miti mingi ya kijani kibichi, chini ya anga la wazi hali inayoonyesha utulivu wa mandhari ya milimani inayotoa mvuto na mazingira ya kupendeza.

Mandhari ya kuvutia imejaa majani mabichi na ya kuvutia, iliyoenea hadi kwenye miteremko ya milima. Juu yake anga limetanda kwa upana, huku jua likimulika kwa mwangaza hafifu, hali inaonyesha uzuri wa mazingira ya alisi yasiyo chakachuliwa.

Miti mirefu na ya kijani kibichi imesambaa maeneo ya karibu na nyumba, huku majani yaliyomea ardhini yakionekana kwa wingi. Na anga safi la bluu likitanda juu, kuonyesha mandhari ya asili yenye utulivu na mvuto wa kipekee.

Eneo lenye miti mingi ya kijani ikiwa Katikati yake kuna mto wenye maji safi na mtiririko wa polepole. Mazingira haya yanaonesha uhai wa asili ukitoa hifadhi kwa mimea na wanyama mbalimbali.

Miamba mikubwa imesimama kwa muonekano wa kuvutia katikati ya uoto wa asili, unaopakaa kwa majani na miti midogo, huku anga likiwa wazi na safi likichangia mandhari tulivu ya mazingira ya asili.

Miti mirefu yenye majani mazito, imepangwa kando ya njia ikiunda mandhari ya kupendeza inayotoa kivuli kizuri, kuonyesha uzuri wa asili uliotunzwa vizuri katika mazingira ya kijani kibichi.

Mimea mirefu na nyasi zimeenea kwa wingi chini ya anga la wazi lenye mwangaza wa asili. Zikitoa picha ya mandhari ya kijani yenye amani na uzuri wa asili, usioguswa na shughuli za kibinadamu.

Bwawa limezungukwa na miti yenye majani mabichi yenye kung'arisha mandhari juu yake anga limetanda kwa upana, likimwangaza mazingira hayo likitoa picha ya uzuri wa asili na amani ya mazingira ya kijani.

Miti mirefu ya asili imeota kwa wingi kwenye eneo la kijani kibichi, huku majani yakitikisika kwa upepo mwanana na anga safi likitanda juu likitoa mandhari ya kupendeza ya mazingira ya asili.

Mandhari asilia ya milima yenye anga safi, na miti ya asili ikitanda kwa upana, ikitoa hisia za utofauti na uzuri wa mazingira yaliyohifadhiwa, kwa hifadhi ya viumbe na ardhi.

Barabara ya vumbi inapita katikati ya eneo kavu lenye nyasi zilizokauka. Miti michache iliyonyauka na miamba mikubwa ikisambaa pembeni mwa njia hiyo ya asili, eneo hili linaonesha mazingira ya mashambani yenye ukame . Ambapo barabara ya vumbi inapita katikati ya miamba hiyo mifupi.

Miti mingi mirefu na majani ya kijani, yamejaa katika eneo hili; yakitengeneza mandhari ya kuvutia, yenye hali ya utulivu na hewa safi, kuonyesha uoto wa asili unaotawala mazingira haya kwa uzuri wa kiasili.

Pundamilia kadhaa wakiwa wamezagaa katika eneo kubwa lenye miti mikubwa na uoto wa asili. Mandhari ya asili ikionekana kuwa tulivu na yenye rangi ya kijani kibichi inayovutia.

Bwawa kubwa la maji likiwa katikati ya mazingira yenye utulivu, majani na miche ya kijani yameizunguka pembezoni, huku baadhi ya mimea ikionekana kuota juu ya uso wa maji, ikitoa mandhari ya kupendeza na asilia.

Wafugaji wa nyuki wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga, wakiwa karibu na mzinga wakichunguza shughuli za nyuki, wakihakikisha usalama wao na ubora wa mazao ya asali, katika ufugaji wa kisasa wa nyuki.

Mbuzi wako ndani ya zizi, wakila majani safi yaliyoandaliwa kwa ajili ya lishe yao, hali inaonyesha mpangilio mzuri wa ufugaji; ambapo wanyama hupewa chakula cha kutosha ili kuwa na afya bora, na kuongeza tija kwa mfugaji kwa njia ya maziwa, nyama au kuzalisha mbuzi wengine wa biashara.

Miti ya kijani yenye majani na rangi ya kijani kibichi, inayoonyesha masanduku madogo ya mbao yaliyounganishwa kwa ustadi kwenye matawi yake, masanduku hayo yanahudumia makazi ya ndege na wanyama wadogo, huku mazingira ya asili yakiwa kwa utulivu na utajiri wa mimea ya chini.

Bata wa rangi tofauti wakiwa nche wa kitembea kwa utulivu juu ya ardhi yenye unyevu na wengine wamejikusanya kwenye maji maandhari ikionyesha kuwa inasapoti ukuaji mzuri wa bata hao

Mfugaji ameshika kuku mkononi huku wengine wakizunguka mbele ya banda wakionyesha hali ya malezi ya kuku kwa karibu na uangalizi mkubwa ndani ya banda la kuku. Mfukaji anajitahidi kuangalia afya na ustawi wa kuku wake akihakikisha wanapata chakula na maji.

Bata wengi wamekusanyika nje ya banda kwenye sehemu iliyowazi yenye uzio wakiwa wakisimamiwa na mfugaji kwa uangalifu wakipata chakula na maji kwa wakati unaohitajika kuhakikisha afya na ukuaji wao.

Kundi la Kuku wengi wanakula chakula na kunywa maji ndani ya banda lililopangika kwa mpangilio, chakula kikiwa kimemwagwa chini huku maji yakiwa yametundikwa kwenye chombo maalumu likiwa limeandaliwa kwa ustadi kuhakikisha lishe bora na afya njema ya ndege hao.

Ndege aina ya kanga wamesimama kwa utulivu juu ya nyasi za kijani, wakionyesha hali ya halisi ya kuku wa kienyeji ndani ya mazingira yanayofaa kwa malezi yao, wakifurahia hali ya hewa na kujitafutia chakula kwa ajili ya afya zao.

Mifuko ya plastiki imeandaliwa kwa mpangilio, ikiwa na maandishi na picha zinazoelezea aina tofauti za mbegu na mazao, ikiwahamasisha wakulima kuchagua mbegu bora kwa ajili ya kilimo chenye tija na matokeo mazuri.

Vikopo kadhaa vya plastiki vimepangwa kwa utaratibu kila kimoja kikiwa na picha ya zao husika pamoja na maandishi yanayoeleza aina ya mbegu na maelekezo ya matumizi, vikionyesha uwepo wa maandalizi ya kitaalamu ya mbegu bora kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Mifuko ya plastiki imepangwa ndani ya duka maalumu, ikiwa na mbegu mbalimbali kila mmoja ikiwa na picha ya zao husika na maandishi yanayotoa maelezo kuhusu aina ya mbegu hali inayoonyesha mazingira ya wakulima katika msimu wa kilimo.

Magunia makubwa yamepangwa kwa usahihi yakiwa na bidhaa mbalimbali za kilimo kama mbegu na pembejeo, yakitoa fursa kwa wakulima kupata vifaa muhimu kwa kuanzisha na kuendeleza mashamba yao kwa mafanikio.

Miti iliyokua kwa afya njema na kwa mpangilio mzuri shambani ikionyesha mafanikio ya kilimo cha mbegu ikitoa matumaini ya mazao bora na yenye tija hivyo kuchangia ukuaji wa viwanda na biashara.

Miche imeanza kuota kwa ufanisi shambani huku mifereji ya maji ikisambaza unyevu kwa usahihi, kuhakikisha mimea yote inapata maji ya kutosha kwa ukuaji thabiti na mavuno bora.

Mfuko wa plastiki wenye picha na maandishi ya zao, unaonyesha aina ya mbegu iliyohifadhiwa ndani yake. Mfuko huu hutoa taarifa muhimu kwa wakulima kuhusu mbegu hiyo, ikiwemo sifa na matumizi yake.

Mfuko wa plastiki ukiwa na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zilizomo na picha ya kabichi iliyokomaa, mfuko huu ni ishara ya maandalizi ya wakulima katika kupanda mbegu bora kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya mboga, hatua muhimu katika kuhakikisha mavuno mengi na yenye ubora shambani.

Miche midogo yenye majani ya kijani imesambazwa kwa mpangilio, huku mipira ya maji ikiwa imewekwa karibu kwa ajili ya umwagiliaji wa awali ikiwa ni hatua muhimu katika uzalishaji wa kilimo bora cha mbegu.

Miche yenye majani ya kijani imepandwa kwa makini ndani ya chumba maalumu kinachotunzwa kwa hali bora, ikitoa mazingira mazuri ya ukuaji wa mbegu, kutokana na vifaa mbalimbali vilivyopo vinavyosaidia mimea kukua kwa kasi kabla ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki umechorwa picha ya mboga za majani, kukiwa na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu, maelekezo ya kupanda na faida ya kilimo hicho. Unaonesha matumizi ya kisasa katika uzalishaji wa mbegu bora.

Miche inayokuwa ndani ya shamba kubwa imewekwa kando ya mpira wa maji ikipata unyevu wa kutosha kwa mfumo wa umwagiliaji unaosaidia ukuaji wake wa afya na haraka, ili kusaidia kukua kwa kilimo cha mbegu na hivyo kusaidia kupata mazao mengi kwa uharaka.

Ndani ya duka maalumu rafu imejaa bidhaa mbalimbali zinazohusiana na mbegu, ikiwa ni pamoja na mifuko ya plastiki yenye maandishi na picha za zao tofauti. Muuzaji amesimama karibu kuwahudumia wateja wanaohitaji mbegu bora kwa ajili ya kilimo.

Mifuko ya plastiki yenye mbegu za mazao tofauti imewekwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, ikionyesha maandishi na picha zinazoelezea aina za mbegu ikiwahamasisha wakulima kuchagua mbegu bora kwa kilimo chenye tija.

Shamba kubwa limejaa mimea ya mahindi iliyoota kwa mpangilio mzuri, ikionyesha kuwa mbegu zilizopandwa zilikua bora unaohitajika kwa kilimo cha kisasa chenye lengo la kupata mazao mengi na bora.

Miche mingi imepandwa kwa makini ndani ya hema kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi na kukuza mimea katika hatua za mwanzo likitoa mazingira bora ya ukuaji wa mbegu kabla ya kupandwa shambani.

Mifuko imepangwa kwa mpangilio ikiwa na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu pamoja na picha za mazao yanayotarajiwa, ikiashiria maandalizi muhimu ya shughuli za kilimo ambazo zina mbegu zinazotumika kupanda mazao mbalimbali shambani.

Miche ya kijani imestawi vizuri shambani na imepandwa kwa mpangilio mzuri, huku mpira wa maji ukiwa umewekwa katikati ya mstari, kwa ajili ya kumwagilia mimea kwa ufanisi mkubwa na kuifanya mimea kupata unyevu utakaosaidia kukua vyema.

Miche ya kijani imesimamakwa mpangilio shambani ikionyesha hatua ya mwanzon ya ukuaji wa mimea inayopandwa kwa lengo la kupata mazao bora katika kilimo cha mbegu ambacho kinachangia kuzalisha mazao mengi Kwa ajili ya biashara.

Mfuko wa plastiki wenye picha ya tikiti maji pamoja na maandishi, yanayoelezea aina na maelekezo ya mbegu zilizomo, ukitumika kuhifadhi na kulinda ubora wa mbegu kwa ajili ya upandaji shambani na kuongeza tija ya zao.

Miche midogo ya kijani imechipuka ardhini kwa mpangilio mzuri, ikiwa imepandwa katika shamba kubwa, ikiwa katika hatua za awali za ukuaji, ili kuandaliwa kwa ajili ya kupandikizwa mashambani.

Hema kubwa lenye vifaa vya kisasa limejaa vikombe vya plastiki vilivyojawa miche yenye afya vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya hema hilo, ikihakikisha ukuzaji bora wa mimea kabla ya kupandwa shambani kwa ajili ya kilimo bora cha mbegu.

Mbwa kadhaa wameketi nje ya vibanda vidogo, vilivyojengwa kwa mpangilio maalumu, wakionekana kutulia katika mazingira safi na tulivu, yanayoashiria huduma za kitaalamu za uangalizi wa wanyama hao.

Mbwa yupo ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa kwa ajili ya huduma za kitabibu na uangalizi wa wanyama. Chumba hiki kina vifaa vinavyosaidia kuhakikisha afya ya mnyama, ambapo mbwa huyo anapokea huduma kama uchunguzi, chanjo na matibabu.

Kundi la mbwa meketi juu ya majani wa kupanua midomo hali inayoweza kuashiria joto mwilini au mawasiliano ya kijamii kati yao, wafanyakazi wa mifugo kupitia mbuga hizi kuwahudumia mbwa kuhakikisha afya zao kutoa matibabu na kuwasaidia kupata mazingira salama na yenye usafi ili kudumisha ustawi wa wanyama hao katika jamii.

Ndani ya chumba kilichopangwa kwa ustadi kwa ajili ya huduma za wanyama. Mbwa ameketi kwa utulivu akisubiri kuhudumiwa, hali inayonyesha mazingira salama na yenye vifaa muhimu kwa matibabu na uangalizi wa afya kwa wanyama.

Mamba wamejipumzisha juu ya ardhi, miili yao mikubwa ikiwa imetandazwa kwa utulivu, hali inayoonyesha mwenendo wao wa kawaida wa kupumzika na kujichoma jua kama sehemu ya maisha yao ya kila siku katika mazingira ya asili.

Twiga wamesimama kwa utulivu katika mazingira ya asili wakionekana kati ya nyasi na miti mirefu, huku wakichunguza maeneo yao kwa shingo ndefu zinazowatofautisha na wanyama wengine wa porini.

Nyoka mkubwa amelala kimya juu ya ardhi kavu, isiyo na majani, mwili wake umejikunja kwa utulivu. Mazingira hayo yanampa nafasi nzuri ya kujificha na kustarehe, huku akiwa na uwezo wa kujikinga na hatari au kuwindwa, hali inayoonyesha tabia za wanyama pori kuishi kwa kuendana na mazingira yao ya asili.

Swala anakula majani kwa utulivu, katika mazingira yake ya asili, akiwa anaonyesha tabia yake ya kuishi kwa amani na kutumia rasilimali za asili kwa uangalifu, katika eneo lake la porini.

Ndege mwenye umbo la kipekee na miguu mirefu amesimama juu ya ardhi yenye nyasi. pembeni kukiwa na miti mingi iliyozunguka, akitazama pande mbalimbali huku mazingira ya asili yakimzunguka kwa utulivu.

Twiga mrefu mwenye madoa ya kahawia amesimama katikati ya miti mingi yenye majani ya kijani, akitazama kwa utulivu huku mazingira yakionekana kuwa ya asili na yenye utulivu wa porini.

Ndege amesimama juu ya kamba akionyesha tabia ya viumbe pori katika kutafuta mahali pa kupumzika au kuangalia mazingira, mandhari hii inaonyesha uzuri wa maumbile na umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya asili yanayowezesha ndege na wanyama wengine kuishi kwa uhuru.